Mwanamke mmoja aliyevalia shati jekundu, na aproni nyekundu na nyeupe, anaonekana kunyunyizia dawa mdomoni mtoto aliyeshikwa na mama aliyevalia kofia nyekundu.

Ndani nya zahanati pakiwa ni watu wawili mwanaume aliyevalia shati ndogo ya rangi ya bulu na mwanamke aliyesongwa huku na rununu mkononi karibu na kwenye kitoto kidogo kilicholazwa kwenye machela yaliyotandikwa na kitambaa cha rangi ya kijani.

Katika barabara iliyofurika na maji ya rangi kahawia iliyokolea watu wakionekana kutembea upande wa kulia ndani ya maji na lori kubwa lililoanguka upande mwingine wa kushoto upande wa mbele pakiwa na gari lingine la manjano likianguka nayo miti inayopita kando kando .

Katika anga ya bluu na mawingu meupe, chini katika chumba kimoja kidogo kilichopakwa rangi ,katika kona zake ya bluu na paa ambayo iliyo ya bluu, kando kwenye kuta pakiwa ni rangi nyeupe, paonekana watu kuchota maji wakiwa na mitungi ya manjano, huku wengine wamepiga foleni.

Ndani ya chumba cha daktari wa meno pakiwemo na mashine zinazomulika kutoka upande wa juu na upande mwingine wa juu pakiwa na kiwambo na mtu aliyeonekana kulala kwenye kiti huku kapanua mdomo na mwanamke aliyevalia koti ya maabara nyeupe na glavu nyeupe akiingiza vifaa kinywani pake.

Ndani ya chumba cha ukaguzi akiwa hapo askari aliyesimama kando ya mwingine aliyevalia kofia nyeusi na kushika makaratasi kwenye mikono yao. Watu waliovalia barakoa. Naye pande ya mbele ikiwa ni bidhaa zilizoko.

Maporomoko ya udongo chini ya daraja ilio ya karabati upande wa juu pakiwa ni halaiki ya watu iliosimama na kumaka kuangalia upande wa chini na juu, wakiwa wamevalia rangi nyekundu na manjano.

Katika mandhari ya nyuma yaliyo meupe kwenye meza iliyo angavu, inaonekana vichupa vinne, ya kwanza ikiwa ni nyeupe iliyo ya kati, kisha ingine ya rangi ya hudhurungi na tembe ndani, nyingin ikiwa na kibandiko kilichoandikwa Yellow fever vaccine live .

Ndani ya chumba cha chanjo kunaonekana watu waliovalia aproni za rangi ya manjano na nembo ya huduma nao wanawake walioketi na watoto huku wengine wamepanua kinywa cha watoto wakiwawekea chanjo mdomoni.

Ndani ya zahanati, pakiwa na mtoto mdogo aliyelazwa kwenye machela. Kisha mwanaume mmoja aliyevalia barakoa nyeupe, na stethoskopu kwenye shingo lake ya samawati hafifu, akiwa anamugusa mtoto.

Mwanamke mmoja mwenye kutabasamu na kuangaza macho katika kamera akiwa amevalia tishati ya kijivu hafifu na suruali ndefu nyeusi akiwa ameshika kidude mkononi mwake wa kuchezea vya kurusha.

Gari moja iliyo upande wa mbele penye kichwa nyeupe, upande wa nyuma mgongo ukiwa ni mwekundu ikiandikwa Exhauster pakiwa na watu wawili wamesimama nyuma ya gari. Upande wa anga ikiwa ni bluu na mawingu meupe.

Katika sehemu ya kutolea chanjo, palipo na mwanamke aliyevalia nguo nyeusi. Huku ameshika mtoto mkononi, naye mwingine aliyevalia balakoa ya rangi ya samawati, ainama akiwa na tembe mkononi, akifinya kwa mdomo mtoto.

Ndani ya zahanati pakiwa na mwanaume mmoja aliyevalia barakoa ya smawati mdomoni anaye shati fupi ya rangi ya crimu mikono ikiwa imevalishwa glavu ya rangi nyeupe na vifaa mikononi mwake huku akiviingiza midomoni mwa mgonjwa alioupanuliwa.

Katika anga iliyo ya samawati na mawingu meupe pepepe, chini kunaonekana mlingoti wa stima na kibao kilicho andikwa Doctor Chikonko kumvuta mpenzi, biashara, nyota na kadhalika kisha nambari ya simu na mtu anayekianglia kibao hiki.

Ndani ya hospitali, palilpo na bango moja mrefu likiwa limechorwa chorwa picha za watu mbele pakiwa ni mwanamke aliyeketi na kuvalia kofia , naye barakoa mdomoni mwake akiwa katika bega lake apokea chanjo.

Vichupa vilivyopangwa kwa njia ya mstari na savu vikiwa vya rangi nyeupe na vibandiko vyake vikiwa vya rangi nyeupe na rangi ya chungwa upande wa juu iliyoandikwa maneno "Zephania life Herbal Clinic".

Mwanamke mmoja aliye valia barakoa ya samawati na sketi, mkononi mwake kwenye bega akiwa anachomwa sindano na mkono mwa muuguzi ukiwa umeshika pamba. Mkono ule ulioshika sindano ukiwa umevalia shati fupi aina nyeupe na kisanduki kilichowekwa nembo vaccine ukiwa kwenye meza.

Katika madhari angavu ya nyumba na sakafu, twaona kasha moja iliyo nyeupe na maandishi meusi. Iliyoandikwa maneno makubwa, MMR2. Kisha vichupa viwili vilivyo na vibandiko vile vile kama vya kasha vikiwa vimewekwa chini yake.

Sehemu ya barabara ya lami iliyo na mstari wa njano mahali watu waliposimama na kumaka kwa ajili ya sehemu ingine iliyochukuliwa na maporomoko kwa ajili ya maji yanayopita na mafuriko sehemu yachini kwenye nchi tabarare, sehemu ya mbali pakiwa ni miche iliyopandwa.

Ndani ya zanati palipo na wahudumu wawili. Mmoja aliyevalia sare ya rangi nyeusi na mwingine ya samawati hafifu. Kwenye juu ya mashine wakiwa na kitoto kichanga. Huku wakivalia masiki wakikishughulikia kitoto.

Katika uwanja wa umma, pakionekana choo cha umma kilicho na pande ya juu neno Public Toilet , kisha chini ukuta na mlango mahali pa kuingililia. Mandhari ya mbele yakiwa ni nyasi ya kijani na nyuma nyasi iliyokatwa vizuri.

Kasha ndogo iliyo juu ya meza na mandhari ya nyuma yakiwa yakiwa angavu, yaliyo na rangi ya nyeupe na bluu. Ikiwa na maneno Azomax 500 azithromycin , upande wa chini pakiwa na tembe tatu.

Kasha ya dawa iliyo na rangi nyeupe na nyekundu na maandishi yake meusi na blu huku ikiandikwa kwa maneno makubwa , measles , mumps , rubella vaccine live trevisica pfs .

Wanawake wawili mmoja aliye na kanga katika bega lake mwingine aliye na kipasa sauti na barakoa kwenye mdomo wake nyuma ikiwa ni majengo ya kuhoji duni ,upande wa nyuma anga ikiwa ni nyepesi.

Mkono wa kushoto ulionyoshwa huku mkono wa kulia ukishika chupa kati ya kidole gumba na kidole cha shahada na kidole cha kati ukimwaga tembe kwa mkono ulionyoshwa wa kushoto. Upande wa nyuma ukiwa ni mandhari hafifu ya kijivu.

Katika meza iliyotandikwa na kitambaa cheupe, pakiwa na tembe juu ya meza na ndani ya sacheti nayo sindano iliyonyooshwa kwa njia ya mlazo ikiwekwa mezani, pakiwa na kichupa kidogo, kifuniko chake cha rangi ya kijani na kibandiko Measles, rubella, mumps

Ndani ya chumba palipo mtu mmoja aliyevalia koti ya rangi nyeupe nazo rangi zambarahu na maruni, huku shati lake likiwa ni la samawati, ameshika kasha zilizo za rangi nyekundu na manjano, na vichupa vya rangi nyeusi.

Mtu mmoja aliyevalia ovaroli ya kijivu atembeaye kwenye barabara iliyo kando ya kuta wa mabati, mwisho pakiwa na majani. Huonekana kubeba bunduki inaopuliza moshi huku upande wa mbele pakiwa paonekana ghorofa.

Ndani ya chumba cha kuhudumia wagonjwa wa meno, palipo na daktari aliyevalia mask ya rangi ya samawati na t-shati iliyo na nembo iliyoandikwa pantitri huku akiwa na glavu nyeupe na vifaa mkononi anavyoviingiza mdomoni mgonjwa.

Kasha ndogo ilio wekwa kwanjia ya mlazo yalio na rangi nyeupe na maandishi ya rangi ya bluu yalio andikwa maneno kwa ukubwa Stamaril prescription only medicine , keep out of the rich of children .

Ndani ya zahanati wakionekana muuguzi aliyevalia koti la rangi nyeupe na barakoa nyeupe huku mtoto aliyeketi katika mapaja ya mama yake aliyeketi katika kiti cha kuegemeza cha mgongo wake wa samawati akiwa anamwangalia muhudumu.

Katika meza iliyo na rangi nyesi, zaonekana tembe tatu za rangi nyekundu nacho kichupa kimoja cha rangi nyeupe kilicho na kibandiko cha rangi ya kijani na mistari ya manjao iliyopita na maneno Prucan capsule kuandikwa.

Huduma ya chanjo kwa jamii, pakiwa mwanaume mmoja aliyevalia koti nyeupe na maski ya samawati, akimchanja mwamamke mmoja aliye keti katika kiti, huku kwenye mabega akimchoma na sindano, kando pakiwa na kisanduku.

Mwanaume aliyeketi kwa kukalia miguu mikononi wake wa kuume akishika mkwiro, huku chini akiwa ametandika mkeka. Kukiwa kando ni sakafu iliyo ya mchanga na upande wake wa nyuma ukiwa ni ngazi ya kupanda kwenda juu.

Kasha za chupa zilizo chorwa kwa rangi ya zambarao na manjano na maandishi yalioandikwa kwa rangi nyekundu ikiwa ni chupa iliyo ya rangi nyeusi na kifuniko cha rangi nyekundu.

Katika mandhari ya nyuma yaliyo angafu. Tunaina kichupa kidogo chenye kifuniko cha maruni. Na kibandiko kilicho cha maruni na manjano. Na maneno yaliyoandikwa doctor`s recipe iron plus

Ndani ya zahanati, panaonekana watu waliovalia balakoa za samawati, na valari ya rangi nyekundu na kijivu, kama fedha. Huku upande mwingine pamepakiwa na majela, ikiwa watu wanaiangalia.

Mbele ya jumba kwenye kanda pakiwa an wanawake wawili na askari mmoja wa kiume huku kati yao pakiwa na stendi iliyo na tanki la rangi ya buluu wakiwa wananawa mikono katika bomba linalotoka kwenye tenki.

Mwanamke mmoja aliyevipanga vibuyu katika mpangilio wa mviringo nusu vikiwa ni vya rangi nyeupe kijani manjano upande wa nyuma pakiwa na miti unasomea na anga likiwa ni kijivu.

Ndani ya chumba kona ya juu penye ukuta wa krimu pakiwa na runinga iliyo bandikwa kwenye ukuta, chini pakiwa na maandishi yaliyowekwa, kisha upande wa juu pakiwa na dirisha, lililo wekwa kama ubao mweupe.

Mtu mmoja, aliye katika jezi la nzige, katika msitu moja ambao umevamiwa. Upande wa chini ikiwa ni nyasi yenye kukauka kando yake ikiwa ni kichaka nacho kilichovamiwa na nzige.

Inchi iliyo tambarare, mabarabara yaonekana kupita kuanzia upande wa kushoto, hadi upande wa kulia kwenye picha, upande wa nyuma yakiwa ni mawingu yenye gathabu, nayo ardhi iliyo na sehemu zilizo na maji yaliyofurika.

Katika mathari hafifu ya nyuma twaona chupa ndogo kilicho na kibandiko cheupe na maneno MMR vacine measles mumps rubella kisha upande wa juu kikiwa na kifuniko chekundu.

Mwanamme mmoja aonekana akiwa amebeba mashine mkono wake wa kulia, unaofukiza moshi, upande wa nyuma ukiwa ni miti. Aliposimama pakiwa ni sehemu iliyo la lami, naye akiwa amevalia maski katika mdomo wake, na glavu za rangi ya kijani na ovarali ya zambarau.

Katika meza iliyo ya rangi nyekundu na vitamba vyekundu na vyeusi kunaonekana vitu kama ya uchawi na Bibilia iliyofunguliwa na mtu moja aliyevalia suti ya rangi nyeusi na shati ya manjano akibeba mojawapo na pembe pande wa mwisho.

Ndani ya zahanati pakiwa ni wadi ya watoto, mtoto mmoja aliyelazwa kwenye kitanda na mtu mkubwa aliyevalia miwani kuangalia mtoto naye mwanamke akiwa nyuma yake.

Katika chanjo, unaona mwanamke aliyevaa sare ya rangi nyeupe na zambarau huku amekidungwa kidole sindano katika mabega, aliyebebwa na mwanamke aliyeketi na kusonga nywele zake.

Ni chupa zilizopangwa kwenye meza ikiwa na vifuniko vya rangi ya manjano na kijivu na vibandiko vyeupe vyenye maneno vacina febre amel.

Bango la rangi ya hudhurungi lililo na maandishi ya rangi ya samawati yanasema "Ahasaka medicine group" kisha kichupa iliyochorwa upande wa chini kilicho na kibandiko kilichochorwa picha na maneno na kalamu nyingine ya bango palipo na maneno ya sambarau.

Mwanaume mmoja aliyevalia koti nyeupe akiwa ameshika sindano katika mkono wake wa kume, mkono wa kushoto ukiwa umeshika pamba kupanguza mabega ya msichana mmoja mdogo huku waangalia kwa makini kumchoma sindano kwa ajili ya chanjo kwenye mkono wake.

Juu ya meza iliyo na rangi ya kahawia na kijivu ikiwa na kasha mbili zilizo nyeupe na kijani na shindano iliowekwa kati ya vichupa viwili kwa njia ya mlazo juu ya kasha pakiwa pameandikwa maneno color code for measles mumps and rubella vaccine .

Katika kasha ya nyuma iliyo nyeupe na rangi ya kijani na maandishi meusi , mbele tunaona vichupa viwili vya glasi vyenye vifuniko vya blue , vilivyo na vibandiko vilivyoandikwa maneno sawia Single Dose Measles, Mumps, Rubella Virus Vaccine .

Katika barabara iliyofurika, pakiwa na tuki moja kwenda upande wa kulia, nayo magari mengine yaenda upande wa kushoto, kuteremka. Huku upande mwingine wa kulia pakiwa na ukuta, chini pakiwa na maua na miti iliyopandwa.

Katika maporomoko ya ghorofa, nyuma pakiwa na watu waliovalia chapeo ya manjano, na wamevalia jaketi ya rangi nyeusi, huku wengine wakipanda kwenda kwa maporomoko, anga ikiwa na mawingu meupe na samawati hafifu.

Chumba cha mabati kilicho na nguzo zilizo za mbao nayo ikawekwa kaunta ya mbao upande wa juu. Chini paonekana mafuriko mengi ya maji ya rangi ya hudhurungi na watu wawili wanaojaribu kupenya kwenye maji.

Wanawake wawili na watoto wawili. Mmoja aliyevalia barakoa ya samawati mdomoni, huku akiwa amevalia koti ya nyeupe na glovu nyeupe. Akimchoma mtoto sindano kwenye mguu, mwanamke mwingine akiwa amemshikilia mtoto.

Kasha iliyowekwa upande wa nyuma. Mandhari angavu mbele pakiwa na vichupa viwili, nayo kwenye kasha maandishi makubwa MMR II. Kwenye vichupa nayo maandishi vilevile MMR II.

Katika mandhari ya nyuma ya kijani na nyeupe, yaonekana vichupa vitatu vilivyopangwa, Kimoja kikiwa na rangi ya waridi kilicho andikwa "Vitamin D3", cha kati kikiwa cheupe kilicho na kibandiko kutoka juu ya bluu iliyoandikwa "Pure", cha mwisho kikiwa na rangi ya udhurungi kikiwa na maandishi "Vitamin D3 Potency".

Katika chumba cha mazoezi pakiwa na mwanaume mmoja alie keti kwenye kiti mbele yake pakiwa na vidude viwili vya kuinua naye mmoja aliesimama kando yake amevalia shati la zambarau.

Katika nchi kavu penye kiangazi kikali, sehemu palipo na mwanamke mmoja aliyevalia buibui nyeusi huku upande mwingine miti iliyokaukiana. Upande wa anga ikiwa ni anga iliyo nyepesi.

Ndani ya chumba, kinachoonyesha mwanamke aliyevalia aproni ya rangi ya samawati akiketi kwa kiti ya samawati pamoja na mtoto mdogo, naye aonekana kuvalia barakoa mwanamke yule na kunakili maneno katika daftari lake. Huku kisanduku kimefunguliwa juu ya meza.

Ndani ya chumba kikubwa penye mashine kubwa iliyo na mtu mmoja aliyeketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe huku mikono yake ikiwa inashughulikia mashine. Upande wa mbele ya picha kwenye kona pakiwa na mashine nyingine iliyo kama kutandikwa na leso kuwekwa juu yake.

Mwanamme mmoja aliyevalia barakoa ya samawati na koti yake ya rangi nyeupe. Katika mkono wake mwanamme mwingine amchoma sindano akimpa chanjo, chini ya paa la mabati lililo na nguzo za chuma.

Ndani ya chumba kilicho na ukuta hafifu na mwanga hafifu ndani, pakiwa na watu walioketi kwenye viti wengine wakiwa wamevalia mavazi meupe na barakoa ya samawati huku wengine wakodoa macho kuangalia wauguzi na ndoo zilizo za rangi nyeupe na samawati zikiwa chini ya meza.

Katika nyumba moja hilo na dirisha ya bluu. Yaonekana mabomba yaliyonje na vibuyu kuweza kujazwa. Na mwanaume mmoja mwingine mzungu na mwingine wa rangi nyeusi. Wakiwa waelekezwa na mkono wake katika riboni zilizo kwenye nyumba.

Katika mandhari ya nyuma yaliyo angavu, paonekana kasha ndogo iliyo na rangi ya maruni upande wa juu na maruni wa chini. Kati pakiwa ni nyeupe nayo maneno makubwa kuandikwa CBD , kati paandikwa CBD Pain Cream .

Ndani ya zahanati. Katika mandhari ya nyuma ya samawati hafifu yaliochanganyika na meupe ya ukuta, aonekana mwanamke mmoja aliye na stethoskopu kwenye shingo huku akiwa ndani ya mashine na kitoto kidogo anachokiangalia, mkono wa kulia ukiwa unamsogeza.

Ndani ya chumba kama hospitali, pakiwa na mlango ulio na vioo na pande kati na mwisho ikiwa ni ya buluu na kuta nusu buluu nusu krimu. Aonekana mwanamke mmoja aliyevalia aproni ya manjano, akiwa na sindano mkononi kuingiza ndani ya kichupa kuvuta dawa.

Ndani ya chumba cha operesheni pakiwa na wauguzi wanao angalia miguu wa mtu mmoja aliyelazwa kwenye kitanda huku amevalia barakoa midomoni mwao na sare zao ndefu za rangi ya zambarao.

Umati wa waatu ulioketi nayo mwanamke mmoja aliyevalia aproni ya rangi nyeupe akiwa amesimama kuwahutubia, upande wa nyuma pakiwa ni nyumba iliyoachwa upande na pande ikiwa ni milima na mabonde.

Ndani ya chumba cha upasuaji pakiwa madaktari na mwanga hafifu ikimulika kwenye kitanda sehemu iliyofunuliwa kwa ajili ya upasuaji na daktari waliovalia plastiki za rangi ya samawati na kofia za rangi ya kijani huku wameshika vifaa mikononi mwao.

Wanawake wawili wameonekana walioketi katika viti vya rangi ya samawati mmoja akiwa amesimama nyuma yake pakiwa ni ubao wa rangi nyeusi huku kumechorwa sehemu za uke nacho ameshikilia kigua mkononi mwake kuonyesha.

Katiba mandhari hafifu ya nyuma, yaonekana picha, kichupa kidogo kilicho mbele kimeandikwa kwenye kibandiko polio vaccine injection only, 10ml na sindano kuwekwa kwa njia ya mlazo na stethoskopu upande mwingine.

Ndani ya zaanati pakiwa na mwanaume mmoja aliyevalia koti ya rangi nyeupe na beji katika kifua chake mkono wake wa kushoto ukiwa umenyooshwa kushikilia kidude kilicho karibu na kitanda cha rangi ya kijani.

Katika ukuta ulio wa vigae vyeupe, tunaona watu waliovalia nyeupe wakiwa wapita, mbele akiwa ni mwanamke aliyevalia glavu nyeupe, na shati yake ya maroon akibeba kasha mkononi iliyo nyeupe.

Mtu mmoja mwenye ovaroli ya zambarau, akiwa na pumpu ya manjano mgongoni mwake akiwa amevalia glabu za rangi nyekundu huku akipulizia mimea ya mahindi dawa. Upande wa nyuma pakiwa ni miti mirefu na aga lililo afifu.

Ndani ya darasa palipo na mkufunzi aliyevalia tishati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi wakiwa ni wanafunzi penye madawati ya nyuma walioinua vibango mkononi mwao vya rangi ya kijani na nyeupe.

Ndani ya jumba kubwa la kutolea chanjo. Pakiwa mwanamke aliyeketi mdomoni akiwa na barakoa ya samawati. Huku ameshika karatasi nyeupe mkononi akiwa ameketi. Huku begani akiwa yuchomwa shindano na mama mnene.

Wanawake waliobeba mitungi kwenye vichwa vyao, wa kwanza akiwa akiwa ameangalia mbele na kuweka mtungi bila kushikilia Kwa mkono naye nyuma vilivile wengine wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya kanga huku kwenye barabara, nyuma ikiwa ni mandhari ya kichaka.

Mwanamke mmoja alievalia sare ya rangi nyeupe na rangi nyekundu na miwani huku ameinama mikononi mwake akiwa na tembe na mwingine mwanamke alievalia kofia na fulana akiwa na mtoto mkononi chatiwa chanjo.

Ndani ya chumba cha ushonaji pakiwa na washonaji wawili waliovalia koti nyeupe wakiwa wameketi kwenye mashine na meza zao wakiweka uzi ndani ya mashine. Upande mwingine pakiwa na vitambaa vya rangi ya bluu vilivyoshonwa na mashine.

Katika mandhari ya Pwani mtu mmoja amesimama mwenye mkongojo ameangalia upande wa kushoto huku karibu na bango mkubwa ulioandikwa Doctor Montori dawa za mapenzi nguvu za kiume, kufunga mke au mume dhidi hawa. Kwa hivyo nambari ya simu upande wa nyuma ukiwa ni mto mkubwa wa maji ukiwa ni rangi ya samawati na miti mikubwa kati.

Katika zulia ya rangi ya maroon waonekana kichupa kidogo jeupe kilicho na kibandiko cha rangi ya kijani na maandiko Ngiri Sugu for hernia, upande wa nyuma pakiwa na kabati iliyowekwa vichupa.

Katika Mandhari ya nyuma ya kijivu wa vivu mkono wa mtu uliovalia glavu ya rangi ya kijani ikiwa na kichupa kilicho ngavu Kati ya kidole gumba na kidole cha shahada sindano iliyo na kidole cha shahada na kidole cha Kati.

Nchi iliyo tambarare panapopita barabara iliyofurika na maji upande wa mbele ikiwa ni msitu mkubwa ulio wa rangi ya kijani na upande ya anga ikiwa imejaa mawingu yaliyo meupe na ueusi.

Katika maandhari ya nyuma ya kijivu penye maandhari ya mbele palipowekwa kichupa kidogo cha glasi kikiwa na kifuniko jeupe cha plastiki na kibandiko jeusi kilichoandikwa maneno "Vitamin D".

Ni foleni iliyopigwa na wanawake wa kwanza katika Kamera akiwa amebeba kibuyu cha rangi ya manjano mgongoni upande mwingine ukiwa umebeba mtoto aliyefunga na kanga nayo upande wa mandhari ya nyuma pakiwa na wanawake wengine wanaotembea huku wamebeba mitungi ya manjano.

Mtu mmoja aliye na aproni ya rangi ya manjano na kisanduku cha kupoesha kilicho na rangi ya samawati, kilicho kazwa na mkanda katika bidhaa lake akitembea katika sehemu iliyo furika, huku akiwa amevalia gambuti nyeupe.

Ndani ya chumba kilicho na kuta nyeupe pakiwa na meza iliyo na tarakilishi, wanawake wawili waonekana mbele mmoja aliyevalia shati la rangi nyeupe na kofia zambarau na miwani angavu naye mwingine aliyevalia aproni nyeupe huku amekunja vidole.

Nuru ya moto mkali unaoichoma na kuiteketeza nyumba , upande wa kati tukionyeshwa mabati yanayochomeka na mengine kupeperushwa kwa moto mkali , upande wa nyuma tukiona moshi nayo mbele nyumba inayochomomeka na kuanguka.

Ndani ya chombo cha matibabu, palipo na rangi ya marooni kwenye kuta na mataa yanayowaka kutoka kwenye dari. Pande wa chini pakiwa na kitanda kilichowekwa kwa njia ya mlazo na kutandikwa na kitambaa cheupe.

Watoto wachanga waonekana wakichota maji kwenye shimo. Bomba lililopita navyo vibuyu vya rangi ya kijivu. Upande wa mbali penye mtaro pakiwa ni ardhi iliyokauka.

Majinkama mto yaliyo furika upande wa chini wa karabati nayo kuangusha miti kama kufagia na mafuriko makubwa na watu kusimama upande wa juu wa barabara na kutazama mafuriko yanayofanya maporomosho upande wa chini.

Katika barabara iliyo kavu na ikiwa na changarawe, watu waonekana kusimama na wengine kuchukua picha na viwamba vyao, huko mbele gari lililo nyeupe likiwa limeandikwa "danger petroleum ", moshi ukifukiza, nayo bomba la maji la fukuzia kutoka upande wa vibanda.

Mwanamke mmoja aliyevalia aproni ya manjano na mistari ya kijani akiwa mkono wake wa kulia ameshika sindano, mkono wa kushoto ameshika chupa chenye kidawa upande wa nyuma ikiwa ni mama aliyembeba mtoto. Mama aliyevalia shati ya rangi nyekundu.

Mashua iliyojazwa vitu kama matandiko ,ikiwa na godoro, migogoro za kukalia, pande na pande pakiwa ni maji, mwisho pakiwa ni nahodha aliyeshikilia mkongojo.

Katika mandhari angavu ya nyuma ya rangi ya blue hafifu kunaonekana kichupa kimoja kilicho na kibandiko jeupe na manjano kilichoandikwa maneno, mmr, measles, mumps, rubella vaccine 20mililita na sindano iliyolazwa.

Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa na miwani. anaye koti ya rangi nyeupe. Akiwa na sindano kwa mkono wake wa kulia, uliashikwa na mkono wake wa kushoto kichupa kidogo huku akifyonza dawa kuingia kwenye sindano.

Katika uwanja mkubwa ulio kavu bila nyasi kunaonekana foleni iliyopogwa na watu. Mmoja aliyevalia aproni ya manjano akiwa anamdunga sindano katika mabega yake.

Watu waliokuja kwa pamoja kuangalia chanjo ya mtoto mdogo mama mmoja mwenye aproni ya manjano akiinama na kumchoma mtoto sindano kwenye mguu nao wengine waliovalia barakoa na kofia nyeupe wakiinama kuangalia nyuma ikiwa ni mabango na chati zenye ukuta.

Ndani ya zahanati paonekana mwanaume mmoja aliye na kifaa mkononi mwake. Amevalia shati ya rangi nyeupe na mask nyeupe na barakoa ya samawati na mwanamke mwengine pia aliye na kifaa mkononi mwake, mwenye sare ya rangi ya samawati huku wamtibu kinywa chake aliyelazwa chali.

Katika wadi wakiwa ni wanawake, mmoja akiwa amevalia barakoa na sare ya zambarau huku akivalisha kitoto kichanga

Katika kitongoji duni kwenye baraste panapokuja gari ndogo, karibu na upande wa mbele wa picha pakiwa na choo, palipo simama mtu mmoja mzungu, huku akamshikilia mwanamke, mwafrika.

Sehemu ya meza palipo na dawa zilizorundikwa nyingi zikiwa kwenye sajeti za rangi ya kijani zingine za buluu ndani ya vichupa pakiwa na dawa tofauti vilivyosimamaishwa vya rangi nyeupe zingine rangi ya kijani na zingine rangi ya hudhurungi pia.

Mwanamke mmoja ndani ya chumba cha kujifungua zahanatini akiwa ameshika mtoto mikononi mwake huku ameketi kwenye kiti cha kuegemza upande wa mbali pakiwa ni kitanda chenye mashine.

Ndani ya chumba cha upasuaji palipo na mashine zilizoning'inia kutoka juu na zilizo kando, waonekana wauguzi waliovalia maski na aproni zao za plastiki za rangi ya blue huku wakikaribia mgonjwa upande pa kitanda pakiwa pamefunikwa.

Mkono ulio na bofu kwenye kunawa vidole vilivyoingizwa kwa pamoja. Upande wa nyuma ukiwa na maandhari ya vitu yenye giza na weupe. Mikono yenyewe ikiwa ni maji ya jivu.

Ndani ya chumba cha upasuaji kwenye hospitali, wakiwa ni wauguzi waliovalia nguo zao za gauni ya rangi ya kijani hafifu, huku vichwa vyao wakiwa wamevalia vitambaa vya rangi ya samawati na barakoa, wamemlaza mgonjwa kati yao wakiwa wanamwangalia kwa makini.

Watu wapiga foleni katika huduma, huku wanawake wakiwa upande mmoja na mwanamume mmoja aliyeketi shati limetolewa katika bega moja, na mkono wa mhudumu aliokuwa umeshika pamba na kati ya mkono mwingine ukashika sindano kumchoma kwenye bega.

Ndani ya duka ya kuuzia dawa za alisi, wakiwa upande mmoja penye safu dawa zimewekwa za miti yenye mizizi. Upande mwingine pakiwa na kibandiko cha maelezo yalio andikwa kwa rangi ya nyekundu na maandishi ya nambari nyeusi.

Vichupa vilivyowekwa kwa njia ya mlazo katika sakafu iliyo na rangi ya kijivu huku vikiwa na vibandiko vya kifedha vilipangwa juu na rangi ya sambarau na chini pia kati vikiandikwa single dose measles rubella mumps vaccine .

Maporomoko ya nyumba, upande wa juu ya nyumba hiyo iliyoporomoka ya ghorofa paikiwa ni watu halaiki imesimama. Upande wa chini ikiwa ni wahandisi waliovalia japeo ya manjano na ovaroli ya ngoro ya manjano Yana sambarau huku waonekana kubwa na hamaki kubwa.

Katika mandhari ya nyuma ya kijani kunaonekana watu watatu waliovalia nguo nyeupe huku wameshika kasha zilizo za rangi nyekundu na kushika mifuko ya rangi nyeupe; kasha zikiwa zimeandikwa zipline .

Mkononi wa mtu mmoja aliyevaa glavu ya samawati hafifu ukiwa kidole cha gumba, shahada na cha kati kimeshika kichupa kidogo kilicho na kibandiko chenye maneno MMR vaccine, kisha sindano kuchomwa ndani ya kichupa kufyonza dawa.

Anga iliyo na hasira na mawingu meupe, na u hafifu wa rangi ya kijivu, juu ya miti panapo onekana tanki ya kuinuliwa ya chuma. Kuna watu wanaipanda na wengine kushuka, huku wakiwa wamevalia aproni ya rangi ya manjano.

Mbele paonekana inchi kavu, na foleni moja iliyopigwa na watu walio shila makaratasi meupe na, mekundu mkononi, huku wakielekea katika gari lililo beba mizigo, mbele pakionekana vibuyu vya rangi ya manjano.

Mikono wa mtu iliyo shika vichupa vya dawa na tembe. Chupa moja katika kidole gumba na shahada ikiwa ni chupa yenye kifuniko chekundu na kati ya shahada na kidole cha kati, kukiwa chupa yenye kifuniko cheupe naye upande mwingine ukiwa sacheti ya dawa tembe.

Katika zahanati wakiw ani wanawake wawili mmoja aliyebeba mtoto mdogo katika kifua chake amevalia shati fupi ya rangi nyeupe na mwingine aliyemletea zawadi za vitambaa alivyovimwaga kwenye kitanda na nyumba ikiwa na kuta za rangi nyeupe.

Ndani ya chumba cha mazoezi, palipo na zulia liliopigwa kwenye sakafu ya vigae ya rangi ya kahawa iliyokolea, ikiwa ni zulia ya rangi ya bluu, nyekundu, kijani, manjano. Naye mwanamke aliyevalia koti ya rangi nyeupe na mwanaume aliyemshika kumwelekeza.

Picha yenye kasha tatu, zikiwa ni za rangi manjano na nyeupe, ndani yake ikiwa ni vijishindano, huku kati pakiwa na kachupa kadogo, kalicho na kibandiko cheupe, kichupa chenyewe, cheuzi.

Mandhari ni ya hospitali wakiwa na mtu mmoja aliyevalia miwani na kukiwa na beji katika mfuko wa koti lake jeupe mkono wake ameshika mkono wa msichana mdogo aliyeketi kwenye benchi huku anadadisidadisi mizipa.

Katika anga ya bluu na mawingu meupe yalio songa kando na kando waonekana askari wawili wanaoangalia majengo nalo mbele paonekana trakita inayovuta na kubomoa majengo.

Ndani ya ofisi, pakiwa na kabati iliyo na tarakilishi juu yake, mbele pakiwa watu wawili, mmoja aliyenyoosha kidole chake cha gumba na mwingine akavalia glovu za rangi ya zambarau huku akiwa anatabasamu.

Mwanamke na mwanmume. Mwanamke aliyeketi aua kavalia koti ya rangi nyeusi. Kwenye masikio yake pakiwa panaangaliwa na umakini mkubwa na mwanamume mmoja aliyeshika kifaa katika mkono wake cha rangi nyeupe huku mkono mwingine ukikagua sikio kwa jicho kali.

Mandhari ya nyuma yenye kuta zilizo nyeupe na kwenye sinia moja kubwa ya rangi ya bluu pakiwa na chupa zenye tembe kwenye vifuniko zikiwa ndani ya hiyo ya tembe nyekundu, nyeupe na chupa zenyewe zenye vibandiko tofauti.

Katika mandhari ya nyuma yakiwa ni ukuta wa kirimu na meza iliyo nyeupe paonekana vichupa viliyopangwa vikiwa na kifuniko vya rangi ya kijani na vingine vyeupe na vibandiko vilivyo vya zambarau na rangi ya bluu vikiwa vimeandikwa 'Mtiki dawa za NGUVU ZA KIUME'. Upande mwingine ikiwa ni chupa ya kibandiko cha rangi ya kijani kikiwa kimeandikwa 'mkoko'.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo rinda la rangi ya maroon . Huku kando yake pakiwa na mwanaume aliyeshika kitoto kichanga, kilichovalisha nguo kama baba krismasi. Ikiwa ni nyekundu na nyeupe.

Sacheti za sodo mbele zilizowekelewa kwenye meza na mikono kama ya mwanamke kuwekelewa juu ya sacheti nayo upande wa nyuma mkono ukiwa ni fulana iliyo ya rangi ya maruni na zambarao.

Ndani ya chumba cha huduma pakiwa na watu walioketi kushauriana wale waliovalia koti nyeupe nao wakiwa na vifaa kwenye vipaji vy nyuso zao wakishauriana na wanawake na wanaume katika mashauriano ya chumba hicho.

Ndani cha nyumba cha upasuaji ,pakiwa na madaktari waliovalia glavu na chepeo huku mmoja akiwa na kijani akiwa na kalamu mkononi mwao, akiwa anaingiza ndani ya mwili wa muuguzi .

Mwanamke mmoja anayeonekana kubeba mtoto aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati naye mwingine mwenye miwani aliyevalia aproni ya manjano na bluu huku ameinama kumdunga mtoto sindano . Mkononi mwa mwanamke mwingine akiwa na bendeji ya alama ya sindano.

Mwale wa moto mkubwa, upande wa nyuma ukiwa ni moshi mkubwa unaotokeza, kuifuinika miti ilio mirefu na mwanga wa mwezi. Upande wa mbele ikiwa ni msitu mdogo karibu

Katika maonyesho ya ujenzi palipo mwanaume mmoja mwenye suti ya bluu akiwa na kifaa cha kuonyesha katika kasha iliyo na shimo kama la msalani, jinsi ya kupitisha kwenye maji. Nyuma umati ukiwa unaangalia kwa makini maonyesho.

Halaiki ya watu iliyopanga foleni ya mviringo ukiwa umevalia mavazi ya koti za rangi nyeupe kati yao ikiwa ni stendi iliyobeba kibuyu cha rangi ya samawati mwisho pakakiwa na mtu mmoja mwenye gamboti za rangi nyeupe aliyobeba kibandiko.

Watoto watatu wenye tabasamu katika nyuso zao. Waliosimama na kunyoosha mikono yao kama kuonyesha. Iliyojaa matope upande wa nyuma ukiwa ni miti inayoonekana na anga iliyoafifu.

Ndani ya hema la huduma akionekana mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli moja kubwa ya plastiki ya rangi ya bluu nayo barakoa ya rangi nyeupe ya mviringo huku akimdunga mwanamke sindano kwenye bega lake.

Gari lililoandikwa ranger patrol ya rangi nyeupe yaonekana kutoa moshi wa mweusi nayo upande wa mbele waonekana kana kwamba moto unaochoma vibanda anga ikiwa ni ya kijivu na mawingu meupe, upande wa nyuma watu wakiangalia na mwingine kuchukua camera

Wanawake waliobeba mitungi kwenye vichwa vyao. Huku upande wa nyuma ukiwa ni nchi kavu, mandhari ya nyuma yakiwa ni kijani kilichoafifu, mbele wakiwa wamejifunga vitambaa na vikoi wakielekea kwenye safari.

Kunaonekana vichupa viliyosimamishwa katika meza iliyo na zuria ya samawati vikiwa ni vya rangi nyeupe mbele kikiwa ni kibandiko pills for sex nayo nambari upande wa juu na tarehe upande wa kushoto.

Mtu mmoja aliyevalia kofia ya rangi ya zambarau na barakoa ya rangi ya samawati anashika mkono wake wakuume akivuta shati kurudi juu, huku kwenye bega lake akiwa anachomwa sindano kama chanjo.

Ndani ya hospitali, pakiwa na watu wawili, mmoja aliyeketi kwenye kiti na mwingine aliyevalia sare ya rangi ya zambarau, huku ameshika daftari mkononi na kalamu, tayari kunakili. Mbele, pakiwa ni mashine yaliyowamulika.

Ndani ya chumba cha huduma, palipo na meza iliyo wekwa kichupa cha kuegeza mkono. kisha mwanamke aliyeketi akiwa amevalia aproni iliyo na nembo ya Kenya. Mbele yake pakiwa na faili iliyofunguliwa na mwanaume aliyeketi upande mwingine.

Katika shamba iliyopandwa miche kwa mistari, mwanamke mmoja aliyevalia overali ya rangi nyeupe akiwa na pumpu ya rangi ya chungwa huku mkono wake wa kulia ukiwa umevalia glavu ya rangi ya samawati akiitakasa na kunyunyizia mimea sawa.

Ukuta wa nyuma ukiwa ni wa rangi ya sambarau. Mwanamke , mmoja, aliyevalia buibui la kushika kitoto kichanga mkononi na mwingine kando yake, amesonga nywele zake, akiwa ameeka stetscope kwenye shingo. Akimnyoshea dawa kumpa chanjo.

Ndani ya chumba cha huduma pakiwa na mwanamke aliyevalia shati la kijani na barakoa ya samawati. Ameketi huku mkono wa kushoto ukiwa unachomwa sindano kwenye bega huku mwanamke mwingine aliyevalia aproni ya buluu na minara mieupe akiwa anamdunga sindano.

Sehemu ya chanjo palipo mwanamke mmoja aliyeshika uso wake na kuyafunga macho kwa mkono wa kushoto huku mkono wa kushoto ukiwa inadungwa sindano na anayechanja amevalia aproni ya manjano na suruali ndefu ya zambarao.

Katika maandhari ya nyuma ya rangi ya waridi, panaonekana vichupa vinne vilivyoandikwa kwenye vibandiko tofauti, cha Kwanza kikiwa Nordic naturals, zero sugar, Vitamin D3, cha pili vitamin D3 , cha tatu chupa ya hudhurungi na cha mwisho chupa ya rangi nyeupe na kifuniko " Pure Vitamin D ".

Watu wengi waliosimam kwa pamoja wakiwa wamevalia aproni zenye nembo ya Kenya katika vifua vyao na begi yao zikiwa ni za rangi nyekundu kisha sakafu ya vigae vya rangi nyekundu, upande wa nyuma ukiwa ni ukuta wa krimu.

Mwonekano hafifu wa nyuma palipopangwa chupa na mandhari ya chini penye sakafu ikiwa ni ya bluu. Chupa yaonekana nyeupe iliyo na kibandiko cheupe iliyo na maneno pills for sex .

Katika maadhari ya nyuma ya waridi hafifu, vyaonekana vichupa vilivyopangwa navyo vina vibandiko vyeupe, cha mbele kikiwa kimeandikwa "Yellow Fever Vaccination", na sindano iliyowekwa kwa njia ya mlazo, barakoa iliyowekwa sehemu ya kando.

Ndani ya duka paoneka watu watatu, Wawili walio valia barakoa mdomoni mwao. Mmoja akiwa na koti nyeupe mwingine akiwa na koti ya Zambrano huku mandhari ya nyuma yakiwa na kasha zilitandikwa kubwa ya rangi ya manjano.

Mkono ulio valia glavu ina rangi ya zambarau ukiwa na kifa kama mashine ukiingizwa katika mdomo ulio panuliwa nao upande wa chini ukiwa ni meno unao onyesha katika kioo.

Picha ya penye zahanati pakiwa na mwanamke mmoja aliyeshikilia mtoto wake huku upande mwingine pakiwa ni daktari aliye na sindano mkononi na pamba katika mkono wake wa kushoto huku tayari kumdunga mtoto kwenye bega.

Ndani ya chumba, palipo na mitungi ya gesi ,mwanamume mmoja akiwa amevalia koti nyeupe, akiwa na kifaa kama jegi mkononi mwake na huku akionekana kupima karibu na gesi.

Aliyevalia glavu nyeupe akiwa ameshika mikono kama ya mtoto mdogo iliyobambuka ngozi kwa sababu ya majipu naye huku amevalia ovaroli ya rangi ya manjano na mandhari ya nyuma yakiwa hafifu.

Ndani ya zahanati wakiwa na mwanamke aliyelazwa kwenye majela huku amefungua kinywa chake na miwani kwenye macho yake na mwingine aliyesimama kando yake na sare yake ya rangi ya sambarau akiwa na glavu nyeupe mkononi naye akiwa amevalia barakoa ya samawati akiguza vidole mdomoni.

Mbele ya chumba penye stendi ya blue waonekana ndoo mbili zilizo na bomba ya kunawia na watu waliosimama wakiwa wamevalia aproni manjano wawili wakiwaongelesha wawili walio upande wa nyuma wa nyumba karibu na mlango.

Mwanamke mmoja aliyevalia buibui anaonekana akasimama kwenye ardhi iliyokauka kau kau. Upande wa nyuma ikiwa ni miche iliyokauka, anga ikiwa na mawingu mepesi na kijiva hafifu.

Ardhi iliyokauka kaukau. Upande wa mbele ikiwa ni mti ndogo ulio na majani ya kukauka. Pande ya nyuma ikiwa ni anga ya samawati iliyo na mawingu meupe pepepe.

Ndani ya hospitali pakiwa ni wahudumu na wagonjwa walio valia glovu za rangi nyeupe na mwanamke alievalia koti ya maabara ya rangi nyeupe wakiwa mbele ya mashine ya kupima.

Ndani ya hospitali pakiwa na madirisha yaliyowekewa giriti ,mwanamke mmoja aliyevalia sare ya kijani na stetosikopu nyusi shingoni akiwa anatandika kitanda cha mgonjwa na vitambaa vilivyowekwa st jones ambulance na nembo yake.

Katika sakafu ya mawe ya vigae, panapo stendi moja iliyobeba tangi la maji, huku ndoo ikiwa imewekwa chini ya kupokea maji ya kunawa mkono na bomba pande moja ya tangi, upande wa nyuma ukiwa ni ukuta wa rangi ya cream na majani.

Bango moja lililo na maandishi Herbal Clinic MASAI HERBAL BUY NOW . Upande mwingine pakiwa pamechorwa tikitimaji nayo ikawa upande mwingine nafaka. Upande wa chini ukiwa ni mbao ya kukatia iliyochorwa majani.

Ndani ya zahanati, pakiwa na kuta zilizo ni rangi ya kijani hafifu, nina kitanda kilichotandikwa na kuwekewa wapi hilo yenye manjano, huku pakionekana muuguzi aliyesimama karibu na mlango wa kuingia chumba kingine. Mtoto aliyevalia tishati ya rangi nyekundu akikalia kumwangalia.

Penye njia iliyo kati ya majumba, akiwa mtu mmoja aliyeketi katika kiti Cha plastiki Cha rangi ya kijivu, akiwa amefungua mabega yake, na mwingine aliyevalia aproni ya rangi ya bluu maski ya samawati, huku amchoma sindano kwenye bega.

Mandhari ya nyuma yaliyo hafifu ya zambarau na nyekundu na nyeupe, kwa meza iliyo na zulia ya samawati, akiwa na shindano iliyowekwa kwa njia ya mlazo, na kichupa kidogo kilichoandikwa Single dose Rubella, Measles virus , kisha kuna bandeji na sacheti .

Ndani ya chumba pakiwa na mwanamke mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya zambarau nembo katika kifua chake huku mkono wa kuume akiwa ameshika sindano na kuisomeka ndani ya kichupa kidogo alichokishika na mkono wake wa kushoto.

Katika mandhari angavu ya nyuma pakiwa na chupa iliyo na kifuniko jekundu huku kibandiko chake kikiwa na maneno IRON CHELATE Wellvita huku chini pakiwa na maneno katika rangi nyekundu 60 Capsules .

Ndani ya hema pakiwa na watu watatu mmoja aliyeketi akiguza sikio lake mwanamke aliyesimama akiwa amevalia glavu yenye nyeupe na shati ya samawati akiwa anaingiza kifaa katika maskio ya aliyeketi na mwanaume wa nyuma aliyevalia tishati juu ya shati ya bluu.

Katika tenki ya maji ya rangi nyeusi, paonekana watu wawili, mama na mtoto mdogo, waliovalia barakoa katika midomo yao. Tenki ingine ndogo mbele kwenye stendi huku na mahali pa sinki ndogo nyeusi ya kunawia mikono.

Ndani ya hospitali katika chumba cha upasuaji pakiwa madaktari wawili waliovalia maski zao za angavu nao katika koti zao nyeupe, wakiwa na mgonjwa aliyelazwa kati yao akiwa amefunikwa na vitambaa vyeupe na samawati.

Yakiwa mandhari anagu ya nyuma, na meza iliyo ni rangi nyeupe. Panapo chupa cha rangi nyeupe kilicho na kibandiko cha rangi ya buluu na nyeupe nayo maandishi yakiwa na rangi nyekundu na meupe yakiwa yameandikwa Vitamin D 100 IU tembe zingine zikiwa juu ya meza.

Katika mandhari angavu ya nyuma na sakafu, paonekana kasha moja iliyosimamishwa upande wa mraba ukiwa ni kasha nusu ikiwa ni rangi nyeupe, nusu rangi kijani na maneno yakaandikwa kwa herufi kubwa MMR II inj, Measles, mumps and rubella virus vaccine, live MSD .

Mwanamke mmoja aliyevalia aproni ya rangi ya zabarau huku mkononi ameshika kitoto kidogo, nyuma kwenye ukuta ikiegemezwa meza iliyovunjika miguu na penye kiti pakitandikwa vitambaa vya rangi nyeupe.

Ndani ya kijisanduku palipo na vibuyu vya miraba vya rangi nyeupe Kati pakiwa na vichupa vidogo vya dawa vyenye vibandiko vya rangi nyeupe. Ndani ya sajeti pakiwa na tembe.

Katika mandhari angavu ya nyuma yaonekana kichupa cha rangi ya kijani hafifu, kifuniko kiko kijani na chenye kibandiko katikati ikiwa na rangi ya manjano na maneno Nature's Bounty katika rangi nyeupe.

Kundi la watu, lililofurahia na kuinua rununu zao, huku wamevalia sare ya rangi ya kijani na koti zao fupi za rangi ya samawati hafifu. Nyuma pakiwa ni jengo la rangi ya maroon hafifu.

Katika ardhi kavu iliyokauka nchi iliyo tambarare anga ikiwa ni ya buluu upande wa mbali ikiwa na manyatta panaonekana wanawake wawili, mmoja aliyeshika kitoto chake na mwingine aliyevalia koti nyeupe akitayarisha sindano kumchanja mtoto.

Picha ya mtu mmoja anaye keti kwenye kiti huku akitengeneza kichwa kurudi nyuma. Ikiwa ni mwanaume mmoja ambaye amevalia glavu ya buluu na barakoa ya saawati akiwa ameingiza kifaa ndani ya mdomo wake.

Chupa moja iliyo na rangi ya kijani na funiko wake wenye maandshi ya rangi ya manjano, pande na pande zikiwa na rangi ya dhahabu ikiwa imeandkwa maneno NATURE'S BOUNTY D3 Short Term Therapy for Vitamin D Deficiencies .

Mbele ya kibanda kilicho na kibandiko agent kunayo standi moji iliyowekwa tenki ya rangi ya buluu ndogo na bomba linalotoa maji ya kunawia na watu waliovalia barakoa ya rangi ya kijani na nyeupe wakiwa wamesimama wamepanga foleni hili kuenda kunawa.

Ndani ya dimbwi, penye barabara, kando palipo na sehemu ya inchi iliyoinuka ya nyasi ya kijani. Watu huonekana kutoa viatu vyao na kutembea ndani ya maji. Upande wa nyuma ukiwa ni manyumba.

Ndani ya chumba cha mazoezi pakiwa na wanawake wawili, mmoja anayenyosha mkono wake kufikia kati ya nusu mviringo na mwengine aliyemsaidia kunyosha mkono. Mandahri ya nyuma yakiwa na masanduku na vifaa vilivyowekwa kwenye visanduku.

Katika mandari ya ngavu ya nyuma kwaonekana kasha zilizopangwa kwanjia ya mlalo zikiwa niza rangi ya kijani na nyeupe, kasha moja iliosimamishwa katika ngazi ilioandikwa maneno measles mumps and rubella vaccine .

Ndani ya maabara, pakiwa na mtaalam aliyevalia koti ya rangi nyeupe, akiwa na glasi alizozishika na bureti zikiwa zimewekwa katika stendi, huku upande mwingine pakiwa na mashine za kupima na kioo kati yake na kile anachokiangalia. Mwanga unaowaka kutoka juu upande kote uliloning'inizwa.

Katika chanjo, sakafu ikiwa ni ya simiti na ingine yenye vigae pakiwa na watu waliovalia aproni za manjano wakipeana chanjo kwenye watoto wadogo moja wa mbele anaonekana kuwekea mdomoni mtoto na mama aliyevalia nguo nyeusi kumshika mtoto aliyemfunga kitambaa jeupe.

Mkono moja ukioshikiliwa na kanda na mashine kuelekea nii upande wa kiwiko ukiwa na mkono mwingine aliyevalia koti ya rangi nyeupe, upande mwingine pakiwa ni kitambaa kilicho tandikwa mezaniza rangi nyeupe.

Ndani ya duka la dawa kukiwa na mwanamke mmoja aliyevalia shati fupi juu ya shati mrefu lililo na rangi nyeupe ashika safu ya juu lililo na kasha zilizo za rangi manjano na nyekundu huku pande wa chini zikiwa na kasha zilizo za rangi ya kijivu na nyeupe.

Mwanamume mmoja akiwa na mkongojo upande wa kulia huku akiwa amesimama kwenye vyumba vilivyo kama msalani, upande wa mbele ukiwa na kibuyu cha rangi ya manjano. Upande wa nyuma ukiwa ni msitu na kichaka.

Bango moja kubwa lenye rangi ya kijani upande wa juu na maandishi yaliyo ya manjano yanayosema Siha Headache Solution kisha picha ya mwanaume anayeshika kichwa kwa mikono miwili. Picha nyingine ikiwa ya maandishi yanayoelezea madawa anayopeana na kichupa kidogo upande wa kulia.

Jeshi la nzige waliovamia shamba upande wa mbele pakiwa ni mwanga mkali unaopiga na kumulika juu ya vichaka ambavyo vimekulwa na nzige na kubaki vijiiti. Upande wa nyuma mandhari yakiwa hafifu meusi.

Aina ya zahanati akiwa ni muuguzi aliyevalia ovarali ya rangi ya samawati na glavu nyeupe huku aliyeketi amevalia aproni iliyo ya rangi ya samawati; naye amekaa na kumshughulikia katika kinywa chake.

Mtu mmoja aliyevalia ovarali, huku amevalia barakoa, akiwa na kofia ya kijivu, na glavu ya kijani, na pompo mkononi mwake akipuliza, dawa, katika majani, na mimea upande wa mbele ikiwa ni msitu mkubwa wa miti.

Ndani ya zahanati pakiwa na mgonjwa aliyelala chali huku madaktari wawili wakiwa na vifaa wakimulika mdomo wake , mmoja akiwa ni upande wa juu na mashine anaiteremsha mkono mwingine ukiwa ni paipu inayotoa mwanga kuelekea mdomoni.

Mwanamke mmoja, aliye na kitoto mkononi mwake, aliyekivalisha maguo ya blanketi. Huku mwanamke aliyevalia aproni ya rangi ya kijani hafifu na kofia ya samawati.

Ndani ya hema kunaonekana wanawake wawili, mmoja akiwa ameketi na kuvalia barakoa nyeusi mdomoni, mwingine akiwa amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mkono wa kiume akiwa umeshika sindano kati ya kidole shahada na gumba, akimchoma bega.

Katikati anga iliyo na mawingu mepesi na ardhi iliyo na miche na miti yenye kutokeza mirefu. Tunaona chumba kidogo kilichojengwa mfano wa choo. Nacho upande wa mbele pakiwa na ardhi iliyokauka pasipo nyasi.

Ndani ya maabara pakiwa na vitengo tofauti vilivyo na kasha, zilizowekwa rangi ya kahawia, cheni kwenye sakafu pakiwa mtu mmoja aliyevalia ovaroli ya rangi nyeupe na, mikanda miekundu huku akifungua vibuyu.

Ndani ya chumba palipo na mwanamke moja aliyevalia stethoskopu katika shingo lake naye amevalia sare ya rangi ya kijani kijivu huku amemshika mtoto ndani ya manguo aliyewekwa kwenye kitanda ya mashine.

Katika sakafu ilio na rangi ya samawati. Tunaona mandhari ya nyuma, vitu vichupa vilivyopangwa na mbele ikiwa ni nyeupe nayo chenye kilandicho kilichoekwa nambari na tarehe kuandikwa upande wa kushoto juu na maneno grandberry pills wa UTI.

Katika anga iliyo na mawingu mepesi na samwati ,chini palipo na kibanda mbele palipo na kiti ya kijani kukiwa na stendi moja iliyo na tenki na bomba la kunawia , chini yake pakiwa na ndoo ya rangi nyeupe ambayo mama ananawa na mtoto kumwangalia.

Katika bomba la maji wanawake wawili wanaochota maji kwenye mto mmoja aliyeinua kibuyu cha rangi ya manjano amevalia shati fupi ya rangi nyeupe mwingine kavalia shati fupi ya rangi ya bluu na sketi nyeusi.

Ndani ya chumba kidogo paonekana mwanaume aliyevalia koti ya mabara nyeupe na glavu ya samawati huku mkononi mwake akiwa na buleti ndogo nayo kukiwa na safu ndogo chini na kwenye vibirauri vidigo wakiwa na vitu vya kumiminia vyekundu

Mtu mmoja, aliyeketi mkono kifuani na barakoa kwenye kidevu, huku katika mkono wake wa kushoto akichanjwa na mwanamke aliyevalia barakoa ya samawati na ovaroli kubwa ya manjano.

Ndani ya chumba cha upasuaji palipo na mashine kubwa ilioandikwa kwa neno Siano mtu aliyewekwa kulazwa kwenye kitanda kichwa chake kikiangaziwa kwenye miale ya mashine anayemweka amevalia sare ya rangi ya kijani.

Katika mafuriko ya maji kama mto, paonekana mashua zilizowabeba watu wengi kuwavukisha ng'ambo ya mto wakiwa na hema kubwa na anga iliyo ya rangi ya samawati na mawingu ya rangi nyeupe.

Ndani ya hema, palipo na meza ya kahawia, kukiwa na kisanduku juu ya meza kilicho cha rangi ya manjano, kando akizingira watu wakiwa wamevalia mavazi meupe na bluu. Mama mmoja akishika kitoto mkononi, kichomwa sindano kwenye bega.

Ndani ya chumba cha utaalamu, ndani ya hema pakiwa na wanawake watatu waliosimama na kuvalia sare ya rangi nyeupe iliyoandikwa World Hearing Day wakiwa na kifaa kinachoelekezwa kama paipu ndani ya sikio la mwanamke mmoja aliyeketi.

Ndani ya zahanati paonekana mwanamke mmoja aliyevalia stethoskopu kwenye shingo lake na sare yake ya rangi ya buluu hafifu huku ndani ya kidisanduku kama mashine pakiwa mtoto mchanga aliyevalia kopo na kidude katika mapua yake.

Mkono wa mwanamke ulioshika chupa ya rangi ya hudhurungi na kifuniko ya kijani yaliyo na kibandiko ya rangi ya manjano na kuchorwa alama ya virusi ikiandikwa Abdela herbal covid cure 1 .

Katika meza ya kama kioo meremeto iliyo na mpangilio wa vichupa vya aina tofauti ya rangi na vibandiko ya kwanza ikiwa ni rangi nyeupe na kibandiko cheupe kilichoandikwa maneno nordwic naturals vitamin d3 ikifuatwa na nyuma iliyo na kifuniko jekundu na chupa nyingine pande nyingine iliyo na uweusi.

Ndani ya chumba cha mhudumu ikiwa amevalia shati fupi ya rangi ya samawati hafifu mkononi akiwa ameshika kifaa angali amevalia glavu ya samawati nacho kifaa kwenye uso wake na mgonjwa aliyelala akiwa amefungua mdomo upande.

Ndani ya jumba cha matibabu ya macho , mwanamke mmoja aliyeketi nyuma ya mashine na kuweka kidevu juu ya mashine yake akiangaza macho ndani ya mashine na mwingine daktari aliyevalia koti ya nyeupe akiwa akiangaza macho kupitia kwa darubani ya mashine kupima uwezo wa macho.

Ndani ya kiwanda, pakiwa na watu wawili, waliovalia ovaroli ya rangi ya manjano. Huku wameshika mtungi uliyochorwa kibandiko cha hatari, wa rangi nyekundu wakiwa na glovu nyekundu. Nayo mabomba yaonekana kutoka chini kuingia ndani ya jengo.

Watu walioketi katika chanjo, mwanaume aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati nae mwanamke vilevile aliyekuwa na pampa mkono wake wa kushoto nae mkono wa kuume kashindiria na shindano ndani ya bega ya mwanaume huku kainama.

Chumba kimoja kuonekana mwanamke anayeosha akiwa na ndoo ya rangi nyekundu. Brashi mkononi huku kavalia tishati nyekundu. Kwenye kuta palipo na picha zilizochorwa, kuandikwa safe water , ukuta ukiwa na rangi ya krimu.

Ndani ya zahanati ya kuzalia watoto wakiwa na wanawake wawili waliovalia mavazi ya rangi nyeupe, wamebeba watoto mapacha wawili waliovalishwa nguo sawa na mwanamke mmoja akiwa upande wa kushoto.

Katika zulia lililo la kijivu, pana chupa moja ndogo iliyo ya gilasi na kifuniko chake cha rangi ya bluu, kibandiko kilicho cheupe chenye maneno M-M-RavaxPro .

Ndani ya chumba cha huduma. Pakiwa na wauguzi walioketi na wengine kusimama kwa harakati tofauti. Aonekana mwanamke aliyesimama huku akiwa amevalia aproni nyeupe na shati fupi nyeupe. Akiwa na sindano mkononi, tayari kumchoma mgonjwa.

Ndani ya chumba kama hema, palipo na viti vilivyo kwa mviringo na meza iliyo ya rangi ya krimu. Pakiwa na mwanamke aliyevalia barakoa ya samawati na miwani, na shati lake la manjano, huku amhoji mwingine aliyebeba mtoto kaketi upande mkabala.

Ndani ya chumba cha chanjo, kukiwa na mwanaume mmoja anayeinua mikono kana kwamba kuuliza swali. Juu ya kichwa chake akiwa amevalia kifaa cha kutoa mwanga. Akimwangalia mwanamke mmoja aliyesonga. Upande wa nyuma vile vile pakiwa na watu waliovalia rangi nyeupe.

Ndani ya chumba cha mazoezi pakiwa na mwanamke mmoja, mtoto, na mwanamume aliyeshika mtoto wakiwa wamesimama kwenye zulia ya rangi ya ya buluu na mpira wa raga, upande wa nyuma ukiwa ni vitu vya kuinua.